Muuzaji wa duka la dawa la wanyama pamoja na mimea akiwa anampa maelekezo mnunuzi wa dawa hiyo jinsi gani ya kuitumia pindi aendapo katika shamba lake. Duka hilo limesheheni dawa mbalimbali zilizofungashwa kwa vifungashio mbalimbali vikiwemo vilivyofungashwa katika chupa na pamoja mifuko mbalimbali.

Dawa ya wanyama iliyofungashwa katika boksi lenye rangi nyeupe pamoja na kijani. Ni dawa ya maji inayotumika kutibu homa na maumivu kwa wanyama kama mbwa na paka. Husaidia kupunguza dalili za homa na kuwasaidia kuwa na afya njema.

Kufungashiyo kutoka kampuni ya Zenji" inayohusika na madawa ya mimea pamoja na wanyama, kina maneno mekundu yaliyoandikwa "zuia minyoo" pamoja na maneno mekundu pia yaliyoandikwa "dawa ya kuua minyoo aina mbalimbali kwa mbwa. Kina picha ya mbwa.

Dawa ya asili ya kuua vijidudu imefungwa kwenye chupa yenye picha ya mbwa na paka. Dawa hii hupatikana kwenye maduka ya dawa za mifugo na inasaidia kuzuia magonjwa kwa wanyama kama paka na mbwa.

Kifungashio cha dawa ya chenga kwa mbwa na paka, kutoka afya njema ya asili; inasaidia kuimarisha viungo na urahisi wa mwendo. Ina ladha ya nyama ya nguruwe na jibini, na vidonge thelathini kwenye vifungashio. Dawa hii ni muhimu kwa wanyama wenye matatizo ya viungo.

Jengo la ghorofa zuri na la kuvutia lenye rangi mbalimbali, nyeupe pamoja na rangi ya bluu, nje kuna nembo kubwa ya twiga ambayo imeandikwa "Twiga Chemical".

Kifungashio kilichotengenezwa kwa mfumo wa boksi kilichochorwa picha ya mbwa na maandishi yanayoonyesha ujazo wa dawa kuwa ni mili hamsini, chini ya picha kuna maandishi ya kijani yanayosema kuwa "ni chakula maalumu cha kuongeza afya ya maungio".

Vijana wanashusha mifuko yenye rangi mbalimbali, ikiwepo meupe, kijani pamoja na nyeusi. Mifuko hiyo imetumika kubeba mbegu mbalimbali pamoja na madawa ya kuulia wadudu wasumbuao wanyama.

Mama wa ki Afrika aliyevalia shati lake la bluu bahari akiwa na tabasamu bashasha amesimama katika duka lake la bidhaa mbalimbali ikiwemo madawa ya kuua wadudu katika wanyama pamoja na mimea. Dawa zake zimefungashwa vizuri ikiwemo katika mifuko pamoja na chupa nyeupe.

Dawa ya kuua wadudu wadogo wadogo wanaopatikana katika wanyama mbalimbali ikiwepo mbwa na paka dawa hii imewekwa kwenye chupa ndogo ya plastiki yenye mfuniko mweupe na imeambatanishwa na boksi lenye picha ya mbwa na paka, ikionyesha kuwa bidhaa hii ni mashughuli kwa wanyama wa nyumbani.

Zao la kibiashara aina ya parachichi limeota vizuri katika shamba lililo andaliwa vizuri. Zao hili limepakiwa katika maboksi ya njano, maboksi hayo yametengenezwa maalumu kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa mbalimbali. Zao hili limeandaliwa vyema kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Mkulima yuko katika shamba linalozalisha zao la biashara aina ya ndizi, mkulima ameinama na kuishika ndizi akitaka kuinyanyua tayari kwa ajili ya kuuza. Ndizi hii iko vizuri na inaonekana yenye kunawiri, shamba hili ni zuri sana kwa ajili ya mazao aina ya ndizi zenye ubora kwa ajili ya biashara.

Shamba la zao la kibiashara aina ya migomba likiwa katika hali nzuri ya ukuaji katika mstari wa mbele. Mgomba wenye maua makubwa ya zambarau yakining'inia chini ya shina la matunda ishara ya kuwa mchakato wa kutunga ndizi umeanza wakati huo.

Mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya, anavuna nyanya zilizokomaa na kuiva vizuri, akiacha nyanya mbichi shambani ili ziendelee kukomaa na kuiva taratibu kwa ubora zaidi kabla ya kuzikusanya kwaajili ya kuziuza sokoni.

Zao la biashara aina ya mikungu ya ndizi, limepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni. Wauzaji wanasimama karibu na ndizi hizo, wakizikagua kwa uangalifu ili kuhakikisha ubora kabla ya kuwapatia wateja.

Zao la biashara aina ya kabichi limestawi vizuri katika shamba kubwa, majani yake yamejazwa rangi ya kijani kibichi. Mkulima anakagua kwa umakini ili kuhakikisha kabichi limekomaa na lipo tayari kuvuna kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Zao la biashara aina ya pilipili hoho, limevunwa na kuwekwa kwenye matenga makubwa, tayari kwa maandalizi ya kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Pilipili hizi zina muonekano wa kuvutia na ni za ubora unaovutia wanunuzi.

Shamba la mazao ya kibiashara likiwa na vitunguu maji na kabeji, limezungushwa kwa wigo wa waya ili kulinda mazao dhidi ya wanyama na wadudu kuhakikisha mazao yanakuwa vizuri bila tatizo lolote.

Muuzaji amepanga zao la biashara la nyanya zilizoiva vizuri, kwenye matenga mbalimbali, kila tenga likiwa na bei tofauti kulingana na ubora na saizi za nyanya hizo.

Mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu maji, anavuna vitunguu vyake vilivyokomaa vizuri shambani, akihakikisha kila kiota kinachomolewa kwa umakini kwa ajili ya mavuno bora na kuhakikisha ubora wa mazao hayo sokoni.

Zao la kibiashara aina ya nyanya, limeota vizuri katika shamba lililotunzwa kwa ustadi, kila mche wa nyanya umesimamishwa mti kwa ajili ya kusaidia mmea kusimama imara na kuzuia matunda kugusa udongo, ili kuimarisha ubora wa mavuno

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa wanalikagua zao lao kwa makini, ili kuhakikisha kahawa imekomaa na iko tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuza ili kuweza kujipatia kipato chao.

Mazao ya kibiashara ya kahawa yakiwa yamekomaa vizuri Yakiwa kwenye mibuni yake Kwa mpangilio mzuri Tayari Kwa ukusanyaji na kusafirishwa kwenda sokoni, Pamoja na mengine Kupeleka kiwandani kusindikwa.

Vitungu vimevunwa na tayari kwajili ya biashara. Vitungu hivyo vimewekwa Kwa wingi, vikiwa safi na vikiwa tayari kusafirishwa kuuzwa sokoni. Hii huonyesha uzalishaji wa kilimo cha biashara Kwa lengo la faida.

Mkulima akiwa ameshika zao la kibiashara aina ya tango lililokomaa vizuri, mimea ya tango inaendelea kukua kwa wima kwenye bustani safi ukiwa umefugwa kwa uzi wa mpangilio mzuri, hii ni zao la biashara linalolimwa kwa njia ya kisasa na kwaajili ya kuuzwa sokoni .

Mkulima wa zao la kibiashara aina ya pilipili hoho, akiwa anakagua bidhaa yake. Pilipili hoho hizo zimehifadhiwa vizuri kwenye mifuko miwili; mmoja wa rangi nyeupe na mwingine wa rangi ya bluu bahari. Mkulima anaonekana makini akihakikisha ubora wa mazao yake kabla ya kuyapeleka sokoni.

Zao la kibiashara aina ya migomba nimezungushia uzio wa mitunguja ya jangwani mitunguja hii ina miiba inayosaidia kulinda shamba dhidi ya wavamizi, mandhari inaonekana safi na kijani ikiashiria jitihada za mkulima katika kutunza shamba hilo.

Viazi vipo katika viroba na kufungwa katika mfumo unaoitwa rumbesa, vipo pembeni ya kichaka na pembezoni mwa barabara pia, kwa ajili ya kukaa tayari na kupakiwa katika magari yaliyopaki barabarani kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni.

Shamba la ndizi lililojaa migomba yenye afya, majani ya kijani kibichi na matunda yaliyokomaa. Ndizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha kilimo bora cha mazao ya biashara, kinachotoa mavuno mengi. Mazingira ya shamba ni safi na yanaonekana kuwa na ungalifu mzuri.

Wakulima wanakusanya viazi ulaya, vilivyovunwa kutoka shambani na kuviweka pamoja tayari kwa ajili ya kusafirishwa sokoni. Viazi hivyo vinaonekana safi na vimekomaa vizuri, vikionyesha jitihada na mafanikio ya kilimo cha biashara kwa wakati huu.

Wakulima wawili wapo katika shamba, wanakusanya mahindi yaliyokomaa, wamevaa mavazi ya kazi na wanakusanya kwa pamoja kwenye sehemu moja, bila kuweka kwenye mifuko. Mazingira ya shamba ni safi, yanaonyesha mafanikio ya kilimo.

Wakulima wa zao la biashara aina ya viazi, wanakusanya viazi vilivyochimbuliwa kutoka shambani na kuvipakia kwenye viloba, wapo katika hatua za maandalizi ya kupeleka mazao yao sokoni, kwa ajili ya kuuza na kupata kipato, mazingira ya shamba ni mazuri na kazi yao wanafanya kwa pamoja.

Zao la biashara la vitunguu, limepakiwa kwenye gari kwa ajili ya usafirishaji, vitunguu vimekusanywa kwa wingi, vikionyesha mavuno mazuri na maandalizi ya kusafirishwa kuelekea sokoni.

Mkulima wa zao la kibiashara aina ya mahindi, akibeba mfuko uliojaa mahindi kutoka shambani na kuyaweka sehemu mmoja, akiyarundika kwa ajili ya kusubiri gari na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya mauzo.

Soko la ndizi, zao la biashara kubwa, wanawake wengi wanauza ndizi safi zilizopangwa vizuri. Ndizi hizi ni mavuno bora kutoka shambani , wauzaji wanahudumia wateja kwa bidii, soko hili ni muhimu kwa wakulima na wafanya biashara wadogo wadogo kujipatia kipato chao.

Shamba la kisasa lenye mazao ya kibiashara aina ya nyanya, baadhi ya nyanya zimekomaa na ziko tayari kuvunwa kupelekwa sokoni, huku nyingine zikiwa bado mbichi na zinaendelea kukua. Mpangilio mzuri wa mimea na utunzaji wa kitaalamu husaidia kupata mazao mengi na bora kwaajili ya biashara.

Mzee anavuna kahawa kwenye miti midogo yenye majani yaliyotandwa ukijani, akichukua matunda kwa mikono kwa umakini zaidi. Hili ni zao la kibiashara lenye thamani kubwa, likimsaidia kupata kipato chake. Mazingira ni ya kijani na bustani inaonesha kuwa ni nzuri sana.

Mkulima amevuna karoti shambani, karoti zenye rangi ya machungwa angavu zipo chini, zimepangwa vizuri na tayari kupelekwa sokoni, mkulima anatazama mavuno yake kwa furaha, ikionyesha juhudi na mafanikio ya kilimo cha karoti kama zao la biashara.

Wakulima wanavuna viazi ulaya shambani, wanavuna kwa bidii na kuhifadhi mazao kwa ajili ya kuuza sokoni. Mazao haya ni muhimu kwa biashara msimu huu. Wakulima wanaendelea na kazi kwa furaha na matumaini ya mavuno mazuri.

Shamba lina mimea aina ya vitunguu, iliyopandwa na kustawi vizuri. Mimea hii ina majani yenye rangi ya kijani kibichi ikionyesha afya na ukuaji mzuri wa zao hili la kibiashara.

Shamba limepangiliwa vizuri limebeba nyanya safi na nzuri zilizopo tayari kwa ajili ya kuchumwa pamoja na kupelekwa sokoni, shamba hili limetunzwa vyema pamoja na kupuliziwa dawa mbalimbali kwaajili ya kuua wadudu ndio maana shamba hili limestawi vizuri.

Wakulima wa zao la kibiashara aina ya viazi ulaya vinavyovunwa katika shamba lililozungukwa na migomba. Wakivuna viazi hivyo kwa ajili ya kwenda kuuza sokoni pamoja na kwaajili ya matumizi yao binafsi, shamba hili linaonesha kuotesha viazi hivi kwa wingi zaidi.

Wakulima wa zao la kibiashara aina ya mahindi, wakiwa wamesimama na wengine kuketi pembezoni mwa ghala lenye rangi nyekundu, wakiandaa mazao hayo kwaajili ya kibiashara.

Wakulima wanne wakipanda mbegu kwenye kitalu kilichoandaliwa kwa umakini wanaonekana kushirikiana vizuri, huku mmoja akionyesha paketi ya mbegu wanazotumia. Mazingira yanavutia yakiwa kijani kibichi, na hali ya utulivu kuashiria maandalizi bora ya kilimo.

Wakulima wa zao aina ya vitunguu, wameandaa shamba lao ambalo ni kubwa na la kisasa lililolimwa vizuri na kupandwa mbegu zilizostawi vizuri mbegu hizo zinatumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa ambao hutumia mabumba meusi yaliyotobolewa matundu madogo madogo kwa ajili ya kufikisha maji ipasavyo katika kila mzizi wa mmea.

Wakulima wakiwa shambani wakishirikiana kwenye shughuli za kilimo, wengine wanatumia jembe la mkono huku trekta likiwa karibu linaonekana likisaidia kurahisisha kazi. Mazingira yanaonyesha shamba yenye rutuba na miche ya michikichi nyuma. Yakionyesha kuwa eneo hili linafaa kwa kilimo cha mazao na biashara.

Shamba la wakulima lililojaa miti ya mapapai iliyostawi vizuri, mapapai yameivaa na kunyongwa vizuri kwenye mti yakionyesha afya bora ya mazao. Mazingira ya shamba ni safi na yamepangwa kwa mpangilio unao ruhusu matunzo bora ya mimea.

Wakulima wa zao la parachichi wanavuna matunda yaliyokomaa vizuri, na kuyakusanya kwa uangalifu, kisha wanayapanga kwenye maboksi ya rangi ya njano, tayari kwa kuyasafirisha na kuyapeleka sokoni, wakulima hao wamevalia sare pamoja na buti nyeusi.

wakulima wanaotesha mimea mbalimbali kwa ufanisi mkubwa kwenye maboksi ambapo mimea hii imepata uangalizi wa karibu na maji ya kutosha ili kukua vizuri. Mfumo huu wa kuotesha mimea unahakikisha mazao bora na upatikanaji wa mbegu safi.

Wakulima wameweka mbegu kwenye makopo yaliyowazi juu, wakihakikisha mbegu zinapata hewa na unyevu unaofaa kwaajili ya kuota vizuri kabla ya kupandwa shambani. Mbegu zimejaa ukijani

Shamba la mboga za majani lina mipira ya maji imepitishwa shambani, mipira hii hutoa maji kwa ajili ya kuiilinda dhidi ya ukame, wakulima wanahakikisha mfumo wa maji inafanya kazi vizuri ili mboga zikue vyema.

Wakulima wamepanda mbegu zao ambazo zimeota vizuri na sasa wamezipanda kwenye maboksi kwa mpangilio mzuri hii inawawezesha kuzitunza vizuri, kuzipa maji na kuziangalia kwa utaratibu ilikukua kwa afya bora kabla ya kupandwa shambani.

Wakulima wa vitunguu maji wamelima kwa kutumia mfumo wa kisasa, wa umwagiliaji kwa mabomba meusi, yenye vitundu vidogovidogo vinavyomwagia maji katika kila shina la kitunguu. Vitunguu vimestawi vizuri kwa mstari, vina afya njema na viko tayari kwa mavuno.

Wakulima wako shambani wakivuna mahindi yaliyokomaa wanang'oa mahindi na pia kukata mabua ili kuandaa shamba kwa msimu ujao wa kilimo. Kila mmoja anashiriki kwa bidii kuhakikisha mavuno yanapatikana kwa wakati

Shamba lenye mbegu za kisasa linalo tumia umwagiliaji wa kisasa, Hupokea maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa njia ya matone, Hivyo kuongeza uzalishalishaji na kupunguza upotevu wa maji.

Shamba dogo la miche ya miti limestawi vizuri. Miti hiyoo inamwagiliwa kwa njia ya kisasa, inaonesha utunzaji mzuri wa tekinolojia ya kisasa ya kilimo. Udongo wake ni mkavu, inaonesha miti hii haijapata maji kwa mda huu wa asubuhi.

Mimea ya mboga aina ya maharage, imepandwa shambani kwa mpangilio mzuri. Mabomba madogomadogo na meusi yanatumika kupeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, husaidia kuokoa maji na kuimarishira ukuaji wa mmea.

Wakulima wa shamba la mapapai, iliyoota WI vizur na limepandwa kwa njia za kisasa, mimea imepata maji kupitia umwagiliaji wa kisasa, unao hakikisha Kila mti unapata maji ya kutosha na kwa usawa ili mapapai yaku evizur na na mavuno yawe bora

Mihogo iliyovunwa imekusanywa shambani, ikipangwa vizuri kabisa katika mifuko mizuri, nyuma yake kuna majani mabichi yenye rangi ya kijani, jua linaangaza ikionyesha uzalishaji mzuri wa kilimo.

Toroli lipo katikati ya shamba, limebeba ndizi za kuiva, karoti, viazi pamoja na matikiti. Shamba hili limezungukwa na ukijani pamoja na miti iliyoko pembeni yenye maua ya waridi.

Mashine ya kisasa na yenye teknolojia ya hali ya juu ya kuvunia na kulimia matango, ikiwa katika shamba kubwa linalovutia na kusheheni bidhaa hiyo. Matango yamestawi vyema na yako tayari kwa ajili ya kuvuna na kuyapeleka sokoni.

Kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya kijani, kuna mimea mingi iliyopandwa kwa mistari nadhifu na juu yake kuna mfumo wa mashine za umwagiliaji na unyunyiziaji wa dawa. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia katika kilimo ili kuongeza ufanisi na mazao. Mazingira ni safi na yanayoridhisha.

Mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu, ikiwa shambani jembe lake likiwa kwenye ardhi ikionesha iko inafanya kazi kuandaa shamba au bustani kwa ajili ya kulima mazao. Mashine hii inaonekana kuwa yenye ubora mzuri wakati wa kufanya kazi. Ina magurudumu mawili madogo na inatumia injini kufanya kazi kwake.

Mkulima anatumia gari kwenye mashine ya kulimia aina ya plau, analima shamba kubwa kwa haraka, na kwa ufanisi mkubwa. Mfumo huu wa kisasa, unaimarisha kazi na kuongeza uzalishaji wa mazao na kwa haraka

Greda kubwa inavuta mashine ya kilimo aina ya plau kwa ajili ya kulima shamba kwa haraka na kwa ufanisi. Njia hii ni ya kisasa husaidia kuandaa ardhi kwa upandaji wa mazao kwa wakati mfupi.

Mashine kubwa na ya kisasa aina ya plau inatumika kulima shamba kubwa kwa haraka na kwa usahihi mkubwa, ikihakikisha ardhi inakua tayari kwa kupandwa kwa njia bora na yenye tija zaidi.

Mashine kubwa ya kisasa ya kuvunia mpunga inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa ikivuna mpunga katika shamba kubwa kwa haraka na kwa urahisi, na inarahisisha kazi ya wakulima kwa kupunguza gharama na muda wa uvunaji na kuongeza uzalishaji wa ubora wa hali ya juu.

Mashine aina ya plau inayovutwa kwa mkono. Inatumika kulima shamba kubwa kwa ufanisi. Inarahisisha maandalizi ya kupanda mazao, kupunguza kazi ngumu na kuharakisha shughuli za kilimo. Hii inasaidia kulima shamba kwa uharaka.

mashine za kisasa za kilimo zinafanya kazi ya kuvuna na kuhudumia mmea ndani ya nyumba ya kijani, roboti za rangi za chungwa zinatumika kuongeza tija na ufanisi katika uzalishaji wa mboga mbichi bila matumizi ya nguvu za binadamu.

Gari linamchanganyiko wa rangi ya kijani pamoja na njano linavuta mashine ya kulimia inayoitwa plau, wanalima shamba kubwa na zuri linalovutia kwa ajili ya maandalizi ya kilimo.

Mboga za majani aina ya sukuma wiki zilizopandwa kwa mpangilio mzuri kwenye mashine ya kisasa ya kukuzia mboga hizo. Hutegemea virutubisho maalumu vinavyopitishwa kwenye maji ikionyesha njia ya kisasa zaidi. Kilimo cha mboga zenye afya nzuri na zinazostawi kwa haraka.

Mashine kubwa na ya kisasa iliyobuniwa kwa ajili ya kuotesha mbegu za mipunga. Mashine hii imetengenezwa na mabomba mbalimbali, yaliyopita katika kila sehemu kwa ajili ya kumwagilia mpunga. Mbegu hizi za mpunga zinaonekana kustawi vizuri.

Trekta jekundu likiwa shambani likivuta kifaa cha kulimia ardhi. Dereva amekaa kwenye kiti cha trekta, akiliendesha huku trekta likisogea mbele likiharibu udongo na kuandaa shamba kwa upandaji. Sehemu inayolimwa inaonekana kavu na ina mchanga mwekundu.

Mashine za kisasa za kukuzia mboga za majani. Mboga zimepandwa kwenye vichanja vyeupe vilivyopangwa kwa utaratibu. Wahudumu wawili waliovaa sare nyeupe pamoja na buti nyeupe, wanaendelea kuangalia mboga hizo kwa umakini. Jambo linaloonesha umakini kwa matumizi ya teknolojia ya kilimo.

Mkulima aliyevalia suruali ya bluu na buti nyeusi, akilima kwa kutumia mashine yake aina ya plau. Hii mashine hutumika kwa ajili ya maandilizi ya shamba kwa ajili ya kuotesha mazao mbalimbali.

Ufugaji wa samaki unafanyika katika bwawa lililojengwa katikati ya pori lenye mazingira tulivu. Bwawa hili limejengwa kwa njia nzuri na salama ikiwa na maji ya kutosha na safi na lina samaki wengi waliyokomaa vizuri kwa ajili ya biashara na matumizi ya nyumbani.

Bwawa kubwa limetengenezwa kwa ustadi na limezungushiwa uzio imara, kwa ajili ya shughuli za ufugaji wa samaki, ili kulinda usalama na kuhakikisha mazingira yanakuwa bora kwa ufugaji wa samaki hao.

Ufugaji wa samaki wa mapambo wenye rangi za dhahabu wakizunguka katika boksi lao la kioo, likiwa sehemu ya kilimo cha kisasa cha samaki. Samaki hawa wanavutia kwa rangi zao angavu na njema yakionyesha ukuaji mzuri na mazingira bora ya ufugaji.

Bwawa dogo la kufugia samaki walilopo kwenye maji safi limezungukwa na mawe, maua ya magugu na mimea ya kijani inayopamba mazingira kando ya bwawa kuna kobe akiwa juu ya jiwe akipumzika kwa utulivu, mandhari yote ipo vizuri na safi yenye utulivu.

Bwawa safi linashilika samaki wengi na waliokomaa, limezungushiwa na uzio wa wavu kwa ajili ya usalama, mazingira yanabaki kuwa safi na yenye kijani kibichi yakionyesha kua ufugaji wa samaki unafanyika kwa njia ya kisasa zaidi.

Ufugaji wakisasa wa samaki wa urembo wenye rangi nyekundu na dhahabu, wanaogelea ndani ya sanduku la kioo lanye maji masafi. Samaki hawa wanang'aa vizuri wakionekana kutunzwa katika mazingira safi na salama yanayowapa muonekano wa kuvutia na uhai bora.

Eneo la misitu lenye miti mingi iliyozunguka bwawa dogo la maji . Mandhari ni ya asili yenye utulivu na mazingira safi. Maji yanang'aa yakionesha mwanga wa anga la bluu na miti inatoa kivuli kizuri kando ya bwawa hilo. Ni mazingira yanayofaa kwa uhifadhi wa misitu na vyanzo vya maji.

Msitu mkubwa umejaa miti mirefu na minene, katikati ya msitu huo kuna mbweha amesimama kimyakimya akiangalia pande zote kwa makini kabla ya kuendelea na safari yake. Msitu huu unavutia sana.

Mzee aliyevalia tisheti nyeupe na suruali nyeusi, ameshikilia kidumu chake cha kumwagilia mimea aina ya miti, miti hii hutumika kwa njia mbalimbali ya kutengenezea misitu ambyo sio ya asili, misitu hio huonyesha ukijani mzuri na unaovutia.

Kilimo cha kisasa ambacho hakitumii nguvu; kinachotumia mabomba meupe yaliyotobolewa kwa juu, pamoja kuwekwa kwenye stendi ya vyuma kwa ajili ya kushikilia mabomba hayo. Kilimo hicho hakitumii udongo, bali kinatumia maji yanayosambaa moja kwa moja katika mizizi.

Shamba la kisasa ambapo mimea hustawi bila kutumia udongo, bali kwa kutumia maji yenye virutubisho maalum. Mimea kama spinachi au mboga nyingine za majani, zimepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyopangwa kwa safu na ngazi ikiwa juu ya muundo wa plastiki.

Mboga za majani aina ya sukuma wiki zimepandwa kwa mfumo wa kisasa ambao hutumia mabomba meupe yaliyotobolewa matundu madogo juu, ambayo mimea hukuwa bila kutumia udongo badala yake upande kwenye maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji mzuri wa mimea.

Wakulima wanaotesha miche kwa mfumo wa kisasa, wa kupanda mbegu bila kutumia udongo, wakitumia mabomba meupe yaliyowekwa maji ili kusaidia mimea kukua vizuri, na kwa haraka. Mfumo huu ni muhimu na huotesha mimea kwa haraka.

Kilimo cha mimea ya mbogamboga, imepandwa kwa njia ya kisasa, ambapo mizizi yake haiko kwenye udongo bali imetobolewa kwenye mabomba meupe. Hii inaruhusu mimea kupata maji na virutubisho moja kwa moja, ikichangia ukuaji mzuri bila ya udongo.

Kilimo cha kisasa cha maua kinatumia mbinu mpya ambapo mimea hupandwa bila kutumia udogo, mimea hupewa virutubisho kupitia maji jambo linalosaidia mimea kustawi na kutoa maua yenye rangi ya angavu kwa hutumia maji kidogo na ardhi kwa ufanisi

Kilimo cha maua, ya mapambo kinatumia mfumo wa kisasa ambapo maua hupandwa kwenye maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Njia hii hurahisisha uangalizi wa mmea ,huokoa maji, na kuongeza ubora wa maua yazalishwayo.

Mkulima anakagua mimea yake iliyopandwa kwa njia ya kisasa kwenye mabomba meupe, ambapo mimea haijatumia udongo. Mfumo huu urahisisha mimea kukua kwa kutumia maji na virutubisho vilivyosambazwa moja kwa moja kwenye mizizi.

Mbegu mbalimbali za mchicha wa kisasa na wa kienyeji imepandwa kwa mfumo wa kisasa ambao mimea hukua bila kutumia udongo, mimea hii huwekwa kwenye mabomba meupe yenye matundu na kuletewa virutubisho muhimu kupitia maji hivyo kurahisisha ukuaji wa haraka, safi na tija katika eneo dogo.

Kilimo cha mimea kilichopandwa bila kutumia udongo, ambapo mimea imepandwa kwenye mfumo wa maji wenye virutubisho muhimu. Mboga za kijani zimeota vizuri zikiwa na majani yenye rangi ya kijani kibichi na afya njema ikionyesha ukuaji mzuri wa mimea wa njia hii ya kisasa ya kilimo.

Mboga za majani zilizostawi vizuri zinazojulikana kwa jina la pasile au kitimili. Zilizopandwa kwa mfumo wa kisasa, zimepandwa kwenye mabomba yenye nafasi za kupandia. Na mizizi yake inapata virutubisho kupitia maji yanayopita humo, badala ya udongo.

Miche ya mimea iliyopandwa kwa mfumo wa kisasa, ambao unatumika kuotesha mbegu, bila kutumia udongo kwa kutumia mabomba meupe na ya kisasa yaliyo tobolewa matundu madogo madogo, miche hii inaonekana kustawi vizuri na afya njema.

Miche ya mimea imepandwa kwenye mimea ya mabomba meupe yaliyotengenezwa kwa mfumo wa ngazi ngazi mfumo huu ni wakisasa zaidi na hutumika kuotesha mimea bila udongo badala yake maji yenye virutubisho maalumu hutiririka ndani ya mabomba kusaidia mimea kustawi vizuri.

Mfumo wa kisasa wa kukuzia mimea bila kutumia udongo, mizizi ya mmea inaonekana ikining'inia kutoka kwenye bomba la plastiki na imezama ndani ya maji, maji hayo huwa yanamchanganyiko wa virutubisho vinavyohitajika kwa mmea kukua vizuri. Kuna povu dogo juu ya maji, hii inaonesha kuna mzunguko wa hewa,

Mbegu za mbogamboga za majani ain ya sukuma wiki na kabichi zenye rangi zimepandwa kwenye mabomba ya kisasa wa kuotesha mimea bila kutumia udongo mimea hii inakua kwa haraka na afya njema ikionesha faida ya kilimo cha kisasa.

Kilimo cha kisasa ambacho mimea inapandwa bila kutumia udongo. Mimea hio ipo kwenye mfumo wa maji yenye virutubisho muhimu, mboga za kijani zinaendelea kukua vizuri likiwa na majani ya kijani kibichi na afya njema, jambo linaonyesha ufanisi wa mbinu ya kilimo cha kisasa.

Zao la kibiashara lililojengewa vizuri katika nyumba yake ya kijani, zao hilo ni mimea mbalimbali iliyooteshwa katika nyumba ya kijani kwa ajili ya kupanda kwa ajili ya mazao ya kibiashara, zao hilo limestawi vyema na linatunzwa vizuri.

Shamba kubwa la kisasa lililolimwa kwa mpangilio mzuri, mistari ya mimea imepangwa kwa usawa ikielekea mbali hadi upeo wa macho, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kilimo cha kibiashara. Mandhari ni tambarare na hali ya anga ni safi ikichangia ukuaji bora wa mazao.

Kilimo kikubwa cha kiwanda kimepandwa mboga za majani mbalimbali kama sukuma wiki na kabeji, ndani ya nyumba ya kijani ambapo mimea inatunzwa kwa uangalifu, kwa kutumia mbinu za kisasa ili kuhakikisha ukuaji bora na mavuno ya kiwango cha juu.

Shamba kubwa la kisasa la ufugaji wa vifaranga, lina mifugo mingi waliochagua kwa ukiangalifu, vifaranga wanapewa chakula bora na maji safi kila siku, ili wawe na afya njema na kutoa mayai na nyama kwa wingi ufugaji huu unafanyika kwa kutumia mbinu za kisasa kuongeza tija pamoja na faida.

Shamba kubwa na la kisasa linamilikiwa na kiwanda linapaliliwa kwa kutumia mashine kubwa na za kisasa, zinazofanya kazi kwa ufanisi mkubwa ili kuhakikisha shamba linaendeshwa kwa haraka na ubora zaidi. Mazao yake yanaonekana kuwa mazuri.

Ufugaji wa vifaranga unafanyika katika banda maalumu, yenye mazingira safi na mazuri vifaranga, hawa ulindwa kiasi ya ustawi wa kutoa nyama bora kwa soko huu ni wa kisasa kuongeza uzalishaji wa ufanisi.

Mkulima akiwa kwenye shamba lake la mahindi shamba linaonekana kuwa na mahindi yaliyonawiri vizuri lakini yakiwa na magugu ndani yake mkulima anaonekana akipuliza dawa; Aidha ni ya kuua wadudu au ya kuharibu magugu katika shamba hilo mahindi haya yatakuwa ni mazuri kwa matumizi ya chakula pamoja na viwandani.

Kiwanda cha shugulisha na uzalishaji wa kilimo chamepanda mimea hiyo kwa mpangilio nawa kisasa, ambapo mimea kwa uangalifu kwa kutumia teknolojia ya kisasa, ili kuhakikisha ubora na uzalishaji wa dini wa zao hili la kibiashara.

Kiwanda kinachojishughulisha na kilimo cha kibiashara, kimepanda kabichi kwa mpangilio mzuri sana. Mimea hiyo imestawi vizuri ikiwa safu kwa safu, kwenye shamba kubwa linaloonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa.

Shamba kubwa na kiwanda imepandwa kabegi kwa mpangilio wa teknolojia za kisasa, ili kupata mazao bora na mengi mkulima anahakikisha shamba linafuata wa usimamizi wa kisasa.

Kiwanda kinachojishughulisha na kilimo cha mahindi, kimefanikiwa kukuza mahindi yaliyostawi vizuri. Mashina ya mahindi yametoa mistari iliyonyooka yakionesha ustadi mzuri wa upangaji wa matumizi ya teknolojia ya kisasa ya shamba.

Kilimo cha kisasa ambapo wafanyakazi wawili wamevaa mavazi ya kinga na wanakusanya mazao ya mboga kweye boksi jekundu, shamba limepandwa kwa mistari ya umwagiliaji kuonyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa.

Wakulima wanapangilia shamba kubwa la maharage kwa kutumia majembe ya mkono kuhakikisha mimea inakuwa vizuri bila kikwazo cha magugu, hii ni kazi muhimu kwa kuongeza mavuno na ubora wa mazao

Mashine kubwa na ya kisasa iliyobuniwa kwajili ya kuvunia mpunga, mashine hii imetengenezwa kwa teknolojia kubwa ambayo inamapanga makubwa mbili kwajili yakuvunia mpinga bila kumwaga, mashine hii imetengenezwa kwajili ya kilimo cha viwanda.

Kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya kijani, mimea ya mboga ya majani imepandwa kwa mstari iliyonyooka, ikiwa imestawi vizuri katika mazingira haya yaliyothibitiwa mfumo huu unalinda mazao zidi ya hali mbaya ya hewa na husaidia kukuza mimea kwa ufanisi zaidi.

Kiwanda cha kisasa cha kufugia nguruwe, kikiwa kimetenganishwa katikati sehemu mbili, upande wa kulia na wa kushoto, katikati kuna njia ya kupita inayotumika na huduma kwa ajili ya kuwahudumia na kuwalisha wanyama hao. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri.

Kilimo cha kisasa ndani ya nyumba ya kijani, kilichopandwa miche ya nyanya, ikiwa imestawi vizuri katika mazingira yaliyodhibititwa. Mfumo huu unalinda mazao dhidi ya hali mbaya ya hewa, husaidia kukuza mimea kwa ufanisi zaidi.

Mkulima anakusanya vitunguu vilivyokomaa kwa kutumia tenga kubwa, kutoka kwenye shamba kubwa na la kisasa, lenye teknolojia ya hali ya juu. Mazao haya yanajumuisha ubora na wingi mkubwa, unaozalishwa kwa njia bora.

Kituo cha kisasa cha kufugia kuku, kuku wengi wanataga mayai wakiwa kwenye vizimba safi vilivyopangwa vizuri. Mazingira yanadhibitiwa kwa usafi na utaratibu unaowezesha uzalishaji mkubwa wa mayai.

Trekta limefungwa jembe la kisasa na kubwa la aina ya plau linalima shamba kubwa kwa usahihi, mashine hii inasaidia kuongeza uzalishaji kwa kuandaa ardhi kwa haraka na ufanisi.

Shamba kubwa la pilipili hoho zenye rangi ya njano, inatumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji kwa mabomba meusi yaliyotandazwa vizuri juu ya shamba na kutobolewa matundu madogomadogo kuhakikisha mimea inapata maji kwa usahihi na kuzaa mazao bora.

Shamba limeandaliwa kwa usahihi kwa ajili ya kupanda mazao, linatumia mfumo wa umwagiliaji wa mabomba yaliyotandazwa vizuri shambani, kusaidia mimea kupata maji kwa urahisi na kukua kwa haraka na ustahimilivu wa ardhi.

Kilimo cha kabichi kinatumia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unao saidia kupata mavuno bora, mfumo huu huhakikisha mimea inapata maji kwa wakati, kuzuia ukame na kuongeza tija ya shamba hii njia nzuri ya kuongeza uzarishaji na kukidhi mahitaji ya soko.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone kwenye shamba lililopandwa, mabomba madogo ya kitiririsha maji moja kwa moja kwenye udongo karibu na mzizi ya mimea. Mfumo huu huhifadhi maji na kusaidia mimea kupata maji ya kutosha. Ni mfumo wa kisasa unaofaa maeneo yenye uhaba wa maji.

Shamba kubwa la kuvutia lililotandwa na kijani, likimwagiliwa kwa mfumo wa kisiasa njia ya matone matone kwa ajili ya kuotesha mizizi na kuwa imara katika shamba hilo.

Shamba kubwa limepandwa mahindi yaliyostawi vizuri, linamwagiliwa kwa mfumo wa kisasa ambao unatumia bomba kubwa lililotobolewa vitundu vidogovidogo na kusambaza maji katika shamba hilo. Shamba hili linatoa mazao mema na yenye afya.

Mfumo wa umwagiliaji wa jadi ukitumika kumwagilia miti ya strawberi maji yanapitishwa kwa mifereji midogo inayozunguka kila mistari ya mimea kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha. Mimea iko imestawi vizuri ikiwa na majani ya kijani kibichi.

Shamba la mbogamboga linalomwagiliwa kwa njia ya kisasa, lina mimea yenye afya nzuri inayopata maji kwa usahihi kupitia mfumo wa umwagiliaji wa kisasa.

Mzee ananyunyizia maji miche yake ya miti, iliyopandwa katika eneo lenye kijani kibichi, eneo limezungushiwa na wigo wa miti ili kuzuia watu wasikatize, anajali mazingira na kuonyesha mfano bora wa utunzaji wa mazingira kwa vitendo.

Mzee amevalia tisheti nyeupe suruali nyeusi pamoja na buti zake za rangi ya kahawia, anamwagilia miti yake kwa mfumo wa kizamani. Miti yake imestawi vizuri pamoja nakupangiliwa vizuri katika shamba lake, pembeni kuna nguzo ya umeme iliyosimikwa na kusimama imara.

Shamba kubwa lenye mimea ya aina moja, linalotumia mfumo wa kizamani wa umwangiliaji, huu mfumo hutumika katika sehemu ambazo hazijaendelea haswa za vijijini, ambapo mifumo mipya haijafika.

Shamba kubwa lililosheheni matuta makubwa na mengi, yenye mimea mbalimbali pamoja na umwagiliaji wa kisasa. Mfumo huu hutumika kumwagilia katika mashamba makubwa kwa ajili ya kukuza mimea.

Mandhari nzuri ya asili ambapo kuna mto unaotiririka kwa utulivu, maji yake yaking'aa kwa mwangaza wa asili. Mto huu umezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi, ishara ya uhai na rutuba ya mazingira hayo. Matawi ya miti yanayumba kwa upole kwa mvuto wa upepo yakitoa kivuli safi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye majani makavu pamoja na majani mabichi ikiwemo miti iliyokauka pamoja na miti yenye kijani kibichi, ikiwa na barabara ya vumbi iliyokatiza katika eneo hilo mbele kabisa kukiwepo na mlima uliosimama vyema na kuvutia.

Mandhari ya kuvutia ya mto mkubwa unaonekana ukiwa umetulia ukiambatana na milima ya mbali, na anga lenye mawingu mepesi. Mbele kuna miti yenye majani mabichi inayo changanyia uzuri wa mazingira ya asili, ni eneo tulivu na lenye mvuto wa kipekee wa kiasili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye majani yenye ukijani pamoja na majani makavu kwa mbali. Mandhari hio ina miti iliyotanda ukijani iliyoachana achana katika sehemu hio ili kuvutia mandhari hio, pametandwa majani ya ukijani katika milima pamoja na majani makavu, anga lake ni la bluu.

Mandhari yenye uoto wa asili na uoto wa kupandwa wenye miti mirefu pamoja na nyaya mbili zilizopita juu yake. Mandhari hio kwa nyuma ina milima mirefu na uoto wa asili wenye rangi ya kijani, katikati ya milima hio kuna nyumba zilizo jengwa ilikuonyesha uzuri wa mandhari hio.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye majani mabichi na majani makavu kwa mbali, iliyozungukwa na miti mirefu pamoja na miti mifupi, twiga mmoja akiwa amesimama na kuangalia eneo hilo, nyuma yake kukiwa maghorofa mazuri na marefu yakuvutia.

Mandhari nzuri ya asili inayojumuisha safi za milima zenye kijani kibichi, na bonde kubwa linaloonekana kati ya mlima. Juu ya mlima kuna mawingu meupe mengi yanayoelea katika anga lenye rangi ya bluu, ya kuvutia. Anga hilo ni safi na linaonyesha hali ya hewa nzuri, kana kwamba ni mchana wa jua la kawaida.

Mandhari nzuri ya mto mrefu unaotililika kwa utulivu katikati ya msitu mnene wenye miti mikubwa na maua mbalimbali kando ya mabwawa madogo madogo, yanayotililika pamoja na wanyama mbalimbali wakinywa maji ikionyesha uzuri wa mazingira na umuhimu wa kuhifadhi vyazo vya maji.

Mandhari ya milima yenye kivuli chepesi cha kijani na kijivu, milima imejaa miti na majani yenye uhai na njia ndogo inayoonekana ikipita katikati ya milima hiyo kuelekea juu, anga ni wazi na mawingu machache yamefunika sehemu ya mlima mandhari hii ni ya utulivu na yenye kupendeza.

Mandhali nzuri na ya kuvutia ina majani makavu. Wanyama wawili aina ya twiga wamesimama karibu na mti mrefu wakitafuna majani, huku swala wawili wakiwa wameangalia kwa makini mbele yao. Eneo hili lina hali ya utulivu na mvuto wa asili.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili, miti mingi iliyopandwa ikizunguka maeneo yenye majani ya kijani na sehemu za majani yaliyokauka. Katika eneo hili kuna nyumba za kawaida zinazolingana na mazingira hayo, zikitoa hisia za amani na maisha ya kawaida kijijini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye milima mirefu na mifupi, iliyotandikwa kwa mpangilio mzuri. Mimea mingi imeota sehemu hii, na ukijani wake unavutia sana, ukitoa hisia za utulivu na maisha mazuri ya asili.

Mandhari ya asili ina miti mingi ya kijani, iliyoota kwa mpangilio mzuri wa asili. Huku mawe yakiwa yamekusanywa kwa mstari mmoja, yakionekana kama uzio wa asili, unayoipamba sehemu hiyo tulivu.

Mandhari ya asili inaonyesha milima ya kuvutia iliyozungukwa uoto wa kijani kibichi, miti mirefu na mifupi, pamoja na uanda uliojaa nyasi laini. Mazingira haya yanatoa hali ya utulivu na uzuri wa kiasi unaovutia macho.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili, miti ya kijani iliyoota kwa mafungu, imezungukwa bwawa lililopo katikati ya eneo hilo. Inatoa hali ya utulivu na uzuri wa mazingira. Sehemu hii ni kivutio cha watalii.

Mandhari hii ni ya kupendeza, ikiwa na majani ya kijani kibichi, yaliyotandazwa vizuri ardhini, huku miti mingi ya asili ikiwa imesimama imara na kusheheni uzuri wa kiasili unaovutia macho na kuleta hali ya utulivu na hewa safi katika mazingira haya.

Mandhari ya kuvutia ya milima na mabonde, katika sehemu ya mbele kushoto, kuna mlima mkubwa uliofunikiwa na kijani kibichi. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha bonde lililojaa miti na mimea mbalimbali. Anga lina bluu safi na mawingu meupe yaliyotawanyika. Picha hii inaibua hisia za utlivu na ukuu wa asili.

Mandari hii yaonyesha bwawa kubwa la maji, linalozungukwa bila miti ya kijani na miamba mandhari hii ni ya asili na yanga safi ya ani nyamandali yake ya onyesha kutumika kwa shughuli za uzalishaji wa umeme.

Mandhari yenye miti ya kijani na mto wa maji machafu uliokatiza katika eneo hilo, daraja dogo linavuka mto huo, ikiwa ni njia ya kuunganisha pande mbili za mandhari. Mandhari inaonyesha uzuri wa asili wa eneo hilo.

Twiga amesimama kwenye eneo lenye miti mifupi, nyuma yake kuna majengo ya kawaida pamoja na maghorofa ya kisasa yenye mvuto. Mandhari hio inaonesha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya miji ikileta picha ya kuvutia na yenye utulivu.

Madhari nzuri na yakuvutia, yenye majani makavu pamoja na machache, yenye ukijani, ikiwemo miti yenye ukijani iliyoachanaachana, mto wenye maji masafi uliokatiza eneo hilo, anga lake ni la bluu, likiashiria ni wakati wa asubuhi.

Mandhari nzuri yenye miti ya kijani na nyasi zilizostawi, katikati ya mandhari hiyo mto mkondo wa maji machafu umekatiza, ukiupamba uzuri wa eneo hilo na kuongeza mvuto wa asili wa maeneo hayo.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mirefu na miti mifupi, majani ya kijani kibichi na majani yaliyokauka pamoja na mlima wenye kibichi kilelelni, vikionyesha uzuri wa asili na uzuri wa mazingira.

Mandhari ya asili inayovutia yenye miti miwili na moja na majani mchanganyiko. Mabichi na yaliyokauka. Pamoja na kilima kilichozungukwa na mimea mbalimbali. Ikionyesha mchanganyiko wa hali mbili, uhai pamoja na ukame.

Twiga amesimama kwa utulivu katika miti mifupi ya kijani, nyuma yake kuna nyumba za kawaida zinazoonyesha maisha ya watu wa kawaida, na pia kuna maghorofa mazuri, marefu na ya kisasa yanayovutia kwa macho. Mandhari hiyo inaonyesha mchanganyiko wa uzuri wa asili pamoja na maendeleo ya miji, na kuleta picha ya kuvutia ya maelewano kati ya wanyama pori, pamoja na mazingira ya binadamu.

Kijito kidogo kimekatiza katika eneo la porini ambapo kuna miti mikavu pamoja na miti yenye uasili wa kijani, pembezoni kwake kukiwepo na mlima mzuri na wa kuvutia pamoja na mawingu yaliyotanda katika eneo hilo.

Mnyama aina ya simba akiwa amesimama katika pori lililotandwa majani ya kijani na mengine yaliokauka, nyuma yake kukiwepo na mandhari nzuri yenye maghorofa yaliyopendeza, pamoja na nyumba za kawaida.

Eneo zuri la pori iliyosheheni majani mabichi pamoja na majani makavu, ikiwemo miti mikavu pamoja na miti yenye ukijani. Imetandwa na anga la bluu, likipendeza na kivutio cha watalii pamoja na watu wa ndani.

Mfugaji wa mifugo aina ya mbuzi, akiwa katika shamba lake la mahindi lililoko na majani pembeni, akiwahudumia mbuzi hao pamoja na kuwalisha vyakula mbalimbali, mbuzi hao wamenawiri vyema pamoja na kupendeza, wakiwa wanakula majani hayo.

Shughuli ya ufugaji wa nyuki, shughuli ya kilimo cha kisasa inayohusika na kutunza mazingira ili kupata bidhaa zifuatazo ikiwemo; asali na nta ya nyuki, pamoja na bidhaa nyinginezo.

Barabara iliyopita katika pori lililosheheni miti mirefu yenye uoto wa asili wa kijani, pembezoni kukiwepo na mbuzi wanne, wawili wakiwa wanakula majani na wawili wakivuka barabara.

Ufugaji wa kuku wa mayai wakiwa na rangi mbalimbali nyeupe, nyeusi pamoja na wenye madoa madoa mbalimbali. kuku hao wamefugwa kienyeji katika banda la mbao lenye mabati ambayo yamefunika juu ili kuzuia mvua kuingia.

Bata wengi wakila chakula ndani ya banda la ufugaji, banda lina mlango wazi na ardhi safi, bata hao wanaoonekana wenye afya na wanakuwa vizuri. Huu ni ufugaji wa bata kwa ajili ya mayai pamoja na nyama

Wafugaji waliovaa sare, wanalisha kuku waliopo katika banda, wanaweka chakula kwenye bakuli Kwa makini. Ufugaji hu ni kwa ajili ya mayai na nyama. Mazingira yake ni safi na kazi inaendeshwa kwa njia ya kisasa.

Mbegu mbalimbali zilizowekwa katika vifaa na kutiwa udongo mwingi, kwa ajili ya kuzifanya ziote haraka, zimetiiwa katika boksi kubwa kwa ajili ya kuzilinda zisizingiliwe na wadudu na kuzifanya ziote vizuri.

Duka la mbegu za kilimo limepangwa vizuri, ambapo mbegu nyingine zimehifadhiwa kwenye magunia ya khaki yenye mabango yanayoeleza aina za mbegu na maelezo ya upandaji wake. Mbegu nyingine zimehifadhiwa katika mifuko ya nailoni.

Mbegu za kilimo aina ya nyanya, zimefungashwa vizuri kwenye makopo ya bati yaliyochorwa picha ya nyanya, zilizoiva zenye kuvutia mbegu nyingine zimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki na kutiwa ndani ya maboksi kwa mpangilio mzuri, tayari kwa kuuzwa.

Duka kubwa lenye mbegu mbalimbali za kilimo kama maharage, mahindi, karanga, mihogo, mtama na njugu mawe. Mbegu zimehifadhiwa kwenye mifuko mikubwa na midogo imepangwa kwa mpangilio mzuri, duka lina huduma kwa wakulima na wanunuzi mbalimbali katika eneo hilo.

Duka la mbegu za kilimoa linauza mbegu mbalimbali kama maharage njegere za shiwo ya dhahawia na boksi ya plastiki kwa wahifadhi bora wa mbegu hizo

Kifungashio cha mbegu za kabichi kilichotolewa na kampuni ya "eac" kifungashio hicho ni cha rangi ya manjano ,kijani mbele kimechorwa picha ya kabichi iliyokomaa vizuri. Mbegu hizi zinalenga kusaidia wakulima kupata mazao bora kwa kilimo chenye tija.

Mbegu za mbogamboga za majani zimepandwa katika nyumba za kijani kwenye vyombo vya mbolea vilivyopangwa vizuri. Ndani ya nyumba hii kumeimarisha ukuaji na uzalishaji mzuri wa mboga za majani.

Mbegu za kilimo zinaoteshwa kwenye mabox meusi yaliyojazwa udongo safi na yenye unyevu wa kutosha, mazingira haya huruhusu mbegu kukua vizuri na kuimarisha mizizi ili miche ipandwe shambani iwe na afya na ukuaji mzuri, mfumo huu ni wa kisasa na unasaidia kuongeza uzalishaji shambani.

Duka la mbegu za kilimo linauza mbegu zilizofungashwa katika vifungashio vya rangi mbalimbali, kama nyeupe na njano,,vifungashio hivi pia vina picha za mboga za majani na maua, ikionyesha aina za mbegu zilizopo.

Kifungashio cha mbegu za kilimo kutoka kampuni ya "Simlaw Seeds", kimefungwa vizuri kwenye kopo la bati lenye mchoro wa mboga za majani za rangi ya kijani, kina hifadhi mbegu kwa usalama na ubora zaidi.

Mbegu za mboga za majani zimepandwa katika nyumba ya kijani kwa mpangilio mzuri na wa kisasa, ili kuhakikisha ukuaji bora kwa mazao ,mfumo huu wa kilimo husaidia kulinda mimea kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na wadadu.

Vifungashio vya mbegu kutoka kampuni ya "vuna seed" vina rangi ya kahawia na vimechorwa picha zenye mvuto wa mazao kama karoti na pilipili hoho; vinavyoonyesha aina ya mbegu zilizo ndani na kuwavutia wakulima wanaotaka kilimo bora.

Kifungashio cha rangi ya kahawia, kilichoandikwa 'EASEED' kama jina la kampuni kimehifadhi kunde kilo mbili na kunde hizo zipo katika ubora halisi kipo juu ya meza.

Kifungashio kilichotengenezwa vizuri kutoka kampuni ya "ROYAL SEED" kina rangi mbalimbali, ikiwepo kijani pamoja na rangi ya dhahabu, hutumika kuhifadhi mbegu mbalimbali zikiwepo mbegu za kunde, mbegu hizi ni kwa ajili ya kilimo.

Duka la kuuza maharage na nafaka mbalimbali, Yamewekwa kwenye mifuko ya plastiki iliyoko wazi juu, Kuna aina tofauti tofauti za maharage, Kikombe cha plastiki cha kijani cha kupimia, Pia Kuna mizani ya kupimia bidhaa hizo duka linamuonekano mzuri.

Mama wa kiafrika mwenye tabasamu bashasha yupo katika duka lake, lililo tengenezwa vizuri na bidhaa zake zimefungashwa kwa mifumo mbalimbali ikiwe za mifuko pamoja na chupa zilizotengezwa vizuri na nyeupe.

Shamba la mbegu linatumia umwagiliaji wa kisasa, hupokea maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa njia inayoitwa ya matone na njia ya mvua bandia hivyo kuongeza uzalishaji na kupunguza upotevu wa maji.

kifungashio kutoka kampuni ya (EASEED) chenye maandishi meusi pamoja na kijani, pembeni kimezungukwa na ufito wa kijani kimezungukwa pia na rangi ya njano pamoja na ufito mdogo wa rangi nyekundu, kifungashio hiki kiinatumika kuhifadhi garamu kumi za giligiliani.

Mbegu bora zinazoozeshwa kabla ya kupandwa, mbegu zimekua kwenye unyevunyevu ili zichipue kwa haraka. Hii husaidia kuongeza ufanisi wa utoaji na kupata mazao bora, kwa wakati mmoja.

Kifungashio kilichotumika kufungasha mbegu aina ya terere, kutoka kampuni ya ''EASEED'' chenye rangi nyeupe, njano pamoja na kijani. Kina gramu kumi.

Vifungashio vyenye uwiano sawa vikiwemo vya mahindi pamoja na maharage. Cha mahindi, kikiwa na rangi nyekundu pamoja na ya njano, na cha maharage kikiwa na rangi ya dhambarau. Hivi ni kwa ajili ya mazao ya kilimo.

Shamba la mboga mboga linalotumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, mfumo huu hupeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea kwa kutumia bomba ndogo ndogo. Hivyo ukipunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo, ni njia bora ya kilimo cha kisasa hasa kwenye maeneo yenye ukame.

Bango kubwa la huduma za afya ya wanyama, iliyoandikwa mtoa huduma ya wanyama pamoja na kauli mbiu yako ya "chapa hapa", imechorwa mbwa, paka pamoja na ndege wenye rangi ya bluu hilo bango lina rangi nyeupe linapendeza na kung'aa.

Mbwa watatu wapo ndani ya mabanda yao yaliyotengenezwa kwa wavu wa chuma, wakihifadhiwa katika, kituo maalum cha kuhudumia afya za wanyama, kwa ajili ya uchunguzi chanjo na matibabu mazingira ni safi na salama kwa ustawi wa wanyama.

Mbwa wawili wenye rangi nzuri nyeusi, wapo katika eneo la kutunzia wanyama, ambapo wakimaliza kutibiwa katika hospitali nzuri ya wanyama.

Kibanda kilichopo katika eneo la kutibia wanyama, kimejengwa kwa mbao pamoja na bahati jeupe kimeandikwa 'J' Na 'H', nje Kuna bakuli tatu za rangi tofautitofauti, ikiwepo ya chuma pamoja na ya plastiki, nje Kuna majani machache yenye rangi ya ukijani pamoja na udongo mkavu.

Twiga watatu waliosimama kwenye eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama. Twiga hao wanainama kula chakula kutoka kwenye jukwaa lililojengwa maalumu kwajili ya kulishia. Kando ya Twiga Kuna watu ambao wanawalisha wale Twiga.

Ndege wa porini aina ya tai, amesimama juu ya tawi la mti mkavu. Akitazama kwa makini mazingira yaliyomzunguka. Anaonekana makini tayari kwa kuruka wakati wowote ili kumkamata mnyama mdogo na kuepuka hatari yoyote inayoweza kutokea karibu naye.

Wanyama wa majini aina ya viboko wanaonekana wakiwa ndani ya mto uliojaa maji mengi. Baadhi yao wakiwa wameinua vichwa juu ya maji wakionekana wanastarehe katika mazingira yao ya asili na tulivu.

Mnyamapori aina ya nyani amesimama katikati ya majani mengi ya rangi ya kijani, akitazama kwa makini mazingira yanayomzunguka huku akiwa makini na tahadhari kama vile anasubiri kuona hatari au kupata chakula.

Mamba amekaa kimya pembeni mwa mto kwenye matope makavu, macho yake makali yanalenga maji, maji yanatetemeka taratibu huku mandhari ikiwa asubuhi tulivu, mamba anaonekana tayari kuchukua hatua akiwa na nguvu na subira katika makazi yake ya porini.